Safu ndefu za makoti ya wanaume yaliyoning'inia kwenye maduka. Kuna rangi nyingi kama vile kahawia, samawati, kijivu na hata nyekundu iliyokolea. Makoti yamepangwa vizuri kwenye rafu mbili yakisubiri wateja. Nguo hizi zinaonekana mpya kabisa na zimepambwa vizuri.

Duka la nguo la kisasa na la kifahari .Kuna rafu za mbao zilizojaa nguo kama vile shati zenye picha za fuvu na mashati yenye rangi tofauti. Viatu vya wanaume vimepangwa kando ya ukuta. Sakafu ina marumaru nyeusi na nyeupe .Mlango wa kioo unaonekana kwa umbali. Duka linaonekana nadhifu na limewekwa vizuri.

Duka la nguo la Mirosa classy collections . Manekini zimepangwa kwa safu ndefu zikionyesha gauni zenye rangi angavu kama waridi, kijani na samawati. Vitu vingine vya mtindo kama vile suruali vimeonekana. Sakafu ni nyeusi na nyeupe ikionyesha usafi. Ni mandhari ya bidhaa nyingi.

Duka la nguo linaloitwa Manic's Clothing Store madirisha makubwa ya kioo yanayoonyesha manguo mbalimbali. Kuna kikaragosi kilichovalia mavazi ya kisasa. Nguo za wanaume na wanawake zimepangwa vizuri ndani. Taa zinatoa mwangaza mzuri. Duka linaonekana la kisasa.

Duka la kisasa la nguo, mashati na makoti yamepangwa kwenye rafu, nguo zimeundwa vizuri, taa zinatoa mwangaza vizuri sakafu inaonekana safi na kungaa. Duka linaonekana nadhifu ni mahali pazuri pa kununua mavazi.

Sehemu ya duka ya viatu, upande wa kulia kuna rafu ndefu iliyojaa bidhaa zilizo pangwa kwa safu, upande wakatikati kuna stendi ina viatu vya watoto vilivyo pangwa vizuri, sakafu ni vigae vyeupe, kwa mbali nguo zingine zinaonekana zimeninginia, duka linaonekana nadhifu na limepangwa vizuri.

Duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali. Rafu ndefu zilizojaa manukato na saa zinaonekana. Mikoba na viatu vimepangwa vizuri upande wa kushoto. Vioo vinang'aa vikionyesha bidhaa. Mwanga mkali unatoka kwenye taa zilizopangwa.

Duka la nguo na vifaa vya mitindo likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa kuvutia kwenye rafu nyeupe. Upande wa kushoto kuna mikoba ya wanawake ya rangi mbalimbali ikiwemo kahawia iliyokolea na nyeusi zikiwa kwnye rafu. Kuna pia pochi ndogo zenye pambo na glasi za jua yenye tofauti.

Duka la kisasa la nguo la kifahari. Kuna rafu ndefu zilizo jaa viatu vya kiume na mikoba ya wanawake. Nguo mbalimbali zimeninginia kwenye reki. Kuna sofa nyeusi ya kupumzikia. Sakafu ni vigae vyeusi na vyeupe. Duka linalo onekana nadhifu likitoa hisia ya anasa.

Duka la nguo lililo wazi. Rafu ya chuma limejaa nguo mbali mbali. jeans , mashati, na viatu zimepangwa vizuri. Kuna bango linaloonyesha maximum price ni shilingi mia tano. Nguo za watoto pia zinauzwa. Nuru inatoka juu. Duka linaonekana nadhifu.

Mlango wa duka la nguo wa Tauntim. Nguo mbalimbali ikiwomo makoti na shati zimening'inia kwenye reki ndani. Sakafu ni vigae vyeupe. Kwa nyuma watu wengine wanatembea kwenye ukumbi mkubwa. Duka inaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi. Ni sehemu ya maduka makubwa ikionyesha biashara ya kisasa.

Onyesha la bidhaa za mitindo ndani ya duka. Kikaragosi cheusi kilichovalia kofia na kitenge chenye miraba. Vito vya dhamani kama shanga na pete vimepangwa vizuri kwenye stendi nyeusi. Mifuko midogo na skafu za rangi mbali mbali zinaonekana zikiongeza uzuri. Duka lina taa nzuri na bidhaa nyingi zimepangwa vizuri.

Rafu imejaa viatu vya watoto, vyeusi, samawati, waridi na rangi nyingine vimetundikwa. Kila jozi ina lebo ya bei. Huenda ni duka la nguo au viatu. Chini kuna vingine vikiwa vimetawanyika.

Nguo nyingi za kike zilizopangwa kwenye reki ndani ya duka. Kuna gauni mbalimbali, zingine ndefu, zingine fupi, zenye rangi tofauti kama nyeusi na samawati. Baadhi ya nguo zina ruwaza ya maua. Bango ndogo nyekundu linaonyesha asilimia hamsini ya punguzo. Sakafu ni nyeupe na kuna kitalu cha ziada cha nguo kushoto.

Duka la nguo la ndani. Kuna nguo nyingi zimening'inia kwenye reki, zikiwemo suti, mashati , na koti. Viatu vya wanaume vimepangwa chini ya nguo. Upande wa kushoto kuna rafu nyeupe, zenye nguo zilizokunjwa kwa nyuma. Kuna vitambaa vya rangi na nguo nyengine. Sakafu ni safi ikionyesha mazingira ya biashara.

Duka la vivo, nguo nyingi zimetundikwa kwenye rafu, skrini ya televisheni zinaonyesha picha. Lina milango mikubwa ya vioo, linaonekana kuwa la kisasa na limejaa bidhaa nyingi.

Duka kubwa la nguo. Kuna rafu ndefu zilizojaa suruali za kiume zilizopangwa vizuri zikiwa zimebebwa na wananing'inia. Rangi mbalimbali zinaonekana kama vile nyeusi, samawati, na kahawia. Juu ya rafu kuna mikoba ya wanawake yenye rangi tofauti tofauti kama vile zambarau na kijani kibichi.

Duka la nguo lililojaa bidhaa, nyingi zikiwemo za watoto, na watu wazima, zimening'inia kwenye raki nyeusi, baadhi zimepakiwa kwenye meza. Ukuta una rangi ya dhahabu, na muundo wa kijiometria, sakafu ni nyeupe, yenye vigae vikubwa.

Safu ndefu ya magari mapya yana rangi mbali mbali. Kuna nyeupe, samawati na nyekundu. Taa zinaonekana wazi zikionyesha muundo wa kisasa . Yamepangwa kwa utaratibu mzuri. Anga linaonekana kuwa wazi na jua kali.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limepakiwa kwenye barabara ya zege. Kuna mkahawa nyuma. Taa za gari zinaonekana wazi. Ni gari la kisasa. Hali ya hewa inaonekana ya jua. Ni mandhari ya maegesho, linaloonekana kuwa jipya.

Safu ya magari mapya yaliyopangwa vizuri, magari yana rangi tofauti, nyeusi na meupe. Anga lina mawingu mepesi na jua linachomoza au kuzama, yanaonekana yakingaa labda yamesafishwa. Huenda ni gari za kuuzwa au kukodisha, barabara ni lami safi.

Safu ndefu ya magari mapaya yaliyoegeshwa vizuri kwa wanja wa maegesho. Magari mengi yana rangi nyeupe na fedha. Nyuma kuna majengo marefu ya jiji. Anga lina mawingu lakini akuna mvua inaonekana kama maonyesho ya magari au uwanja wa magari ya kukodisha.

Muuzaji wa magari akizungumza na wanandoa wenye furaha. Muuzaji amevaa suti huku akiwa ameshikilia kibao cha kuandika, akielezea vitu. Wanandoa wana tabasamu, wanasikiliza kwa makini. Wapo katika chumba la maonyesho ya magari.

Mwanaume akiwa amevaa kofia nyeusi na fulana ya kijivu. Anasafisha gari jekundu kwa kutumia mtambo wa maji yenye nguvu. Gari hilo linaonekana kuwa katika hali ya ukarabati, kwani halina milango ya mbele na baadhi ya sehemu zimeondolewa. Nyuma yake kuna magari mengine na mazingira ya wazi.

Sehemu ya mbele ya gari la zamani Ford Thunderbird. Rangi yake ni samawati hafifu. Jina lake linaonekana kwa dhahabu. Kuna grili ndogo yenye mistari inayong'aa. Kioo cha mbele kinaakisi mazingira kidogo.

Gari jeupe la kisasa lililoonyeshwa mbele ni gari aina ya Shangingi likiwa na taa za mbele zinazo waka ,memo ya Volswargon inaonekana katikati grili. Juu ya kioo cha mbele kuna maandishi machache.

Gari la kampuni ya Toyota Hilux lenye rangi ya kijani iliyokolea imeegeshwa kwenye nyasi. Lina madirisha meusi na roho za chuma zinazong'aa. Magurudumu yanaonekana dhabiti. Miti mirefu ya kijani kibichi imesimama nyuma ya gari.

Gari la kifahari la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi. Nyuma yake kuna mengine yaliyofichwa kidogo. Miti mirefu ya kijani inatokea nyuma, ikipamba mandhari. Anga ni samawati.

Mwanamume anaonyesha mwanamke gari. Mwanamke anamsikiliza kwa makini. Wako ndani ya chumba cha maonyesho. Mlango wa gari umefunguka. Mwanamume amevaa shati la buluu na jeans . Mwanamke amevaa suti ya kijivu. Gari ni la kisasa. Wanazungumza kuhusu biashara.

Gari la Subaru Hatchback lenye rangi ya kijivu. Namba ya usajili ni KCQ 52X.Magurudumu yana rimu za kawaida. Gari limetokwa kuoshwa likiwa safi. Uwani unaonekana nyuma. Gari lina milango minne.

Gari la zamani la kifahari lenye rangi ya kijivu lililokuwa limeegeshwa kwenye barabara ya mawe. Lia taa kuwa mbele na magurudumu ya rangi ya kahawia. Inaonekana limetunzwa vizuri likionyesha uzuri wa kihistoria. Nyuma kuna ukuta uliofunikwa na mimea ya kijani.

Gari la kisasa la rangi ya kijivu lililoegeshwa nje. Lina sahani ya leseni KCQ 52X ikionyeshwa limeandikishwa Kenya. Nyuma, kuna uzio mrefu wa chuma na ukuta wa matofali. Barabara ni ya vumbi. Anga linaonekana kuwa wazi na jua linang'aa.

Gari jeupe al maarufu kama matatu limeegesha chini ya jengo la kisasa. Paa la jengo lina umbo la duara, ukuta una mistari nyekundu, kijani na kijivu. Majani ya miti yanaonekana upande wa kushoto. Kuna mapipa ya takataka karibu na gari. Lina vibandiko vya manjano na nyeusi. Mwangaza wa jua unaangaza vyema.

Gari kubwa la shangingi lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye maegesho ya giza taa zinaonekana kuwa zimezimwa linaonekana linaweza kutumika barabarani au nje labda safari nchini kenya.

Gari dogo la Toyota lenye rangi nyeusi. Namba ya usajili ni KDQ 076J ikionyesha ni gari la Kenya. Limewekwa kwenye eneo la maegesho lenye vigae. Nyuma kuna gari jekundu la kubeba mizigo. Anga lina mawingu mepesi. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri sana.

Gari aina ya landcruiser limeegeshwa kando ya barabara

Gari la kifahari la rangi nyeusi aina ya SUV limepaki kwenye njia ya changarawe mbele ya lango kubwa la chuma la samawati. Majengo yanaonekana nyuma, gari linaonekana jipya na safi. Anga ni buluu likionyesha hali na hewa nzuri. Ni gari kubwa labda limeegeshwa kwa nyumba ya kifahari Nairobi.

Picha inaonyesha eneo wazi lenye magari yaliyopaki kwenye nyasi. Kuna wanaume kadhaa wamesimama karibu na magari. Badhi ya magari ni meupe, fedha, na meusi. Miti mirefu inaonekana kwa nyuma ikionyesha mazingira ya asili. Anga ni safi na jua kali.

Magari mengi yamepakiwa kwenye nyasi. La mbele ni jeusi, jingine jeupe, na la tatu ni samawati. Nyuma kuna miti mirefu ya kijani. Hali ya hewa inaonekana ya jua. Gari la Nissan Note la samawati lina namba ya usajili KDK.

Kura ya maegesho ya magari mapya mengi yamepangwa kwa mstari mrefu yakiwa na rangi tofauti. Watu watatu wanaonekana wakizungumza mbali. Mmoja anaonekana kama muuzaji akiongea na wanandoa. Anga ni hafifu.

Gari la zamani nyekundu liko wazi kabisa bila viti vya abiria. Kiti cha dereva tu ndicho kimebakia. Milango yake imetolewa. Sakafu ya gari inaonekana wazi. Ni gari iliyoharibika inaweza kuwa linarekebishwa au lina vutwa. Ni mandhari ya karakana ya magari.

Lori kubwa la kusafirisha magari. Limebeba magari kadhaa ya aina mbalimbali. Lenyewe lina sehemu mbili, ya juu na chini. La kwanza kwenye sehemu ya chini ni gari jeupe aina ya Van na juu kuna gari la kijani kibichi.

Gari la kampuni ya Mercedes Benz la zamani, lenye rangi ya kijivu. Mlango wa abiria umefunguka. Magurudumu yake yanaonekana wazi. Limesimama chini ya paa la bati. Linaonekana kua limetunzwa vizuri.

Gari la rangi nyeusi aina ya honda, limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la lami lenye alama za kupanga magari. Gari lina namba za usajili za Kenya. Hali ya anga inaonekana kuwa ya jua kali, mwanga wa jua unaakisi kwenye kioo cha mbele cha gari na kofia ya mjini.

Eneo la nje usiku, likiwa na myavuli miwili. Mmoja wa zambarau na mwingine wa samawati. Chini yao kuna maua mengi yaliyopangwa kwenye vitu kama makaburi. Nyuma, kuna jengo lenye milango inayofanana na milia ya pundamilia. Barabara ni lami. Kuna viti viwili vya samawati na ishara iliyoandikwa, Nairobi intel. Inaonekana kama sehemu ya kumbu kumbu.

Soko la ndani lenye bidhaa nyingi za kuuza. Kuna mikoba iliyoning'inia pamoja na nguo na sanaa za mikono. Watu kadhaa wanaonekana ndani ya soko. Wengine wamekaa. Majengo yanaonekana kua ya zamani. Inaashiria eneo la biashara za kitamaduni au kienyeji.

Meza ya soko iliyojaa mazao. Ndoo nne nyeupe na njano zimejazwa viazi. Chini, karoti za machungwa, pilipili hoho za kijani, na matango yamepangwa vizuri. Bidhaa zinaonekana safi, zikisubiri wateja. Ni taswira halisi ya soko la ndani.

Soko la wazi lenye shuguli nyingi. Watu wanauza na kununa bidhaa mbalimbali. Magunia ya vitunguu na viazi yametapakaa chini. Lori kubwa lenye turubai ya kijani limesimama karibu. Majengo maerefu yanajitokeza nyuma. Wachuuzi wengi wamejishugulisha na biashara zao.

Soko wazi lenye shughuli nyingi. Watu wanauza na kununua nguo zilizorundikana kwenye meza na mikokoteni. Mwanamume aliyesimama karibu na mikokoteni iliyojaa nguo akichagua bidhaa. Mabanda yenye nguo zilizoning'inia yamezunguka eneo lote. Ni mandhari halisi ya biashara katika soko, ikionyesha pilkapilka.

Chumba kilichojaa sanaa mbali mbali. Michoro mingi ya rangi tofauti imening'inia ukutani. Baadhi inaonyesha watu, wanyama, na mandhari. Vinyago na vitu vingine vya ufundi vimetapakaa mezani. Ni duka la sanaa. Nchini kuna wasanii wengi wenye vipaji.

Soko la wazi nyakati za usiku, kuna matunda mengi yaliyorundikana kwenye meza za mbao. Mkulima mmoja anaonekana akihudumia wateja. Njia kuu ya soko inaonekana kuwa na vumbi. Jengo la chuma rangi ya samawati linaonekana upande wa kulia. Mwanga hafifu unatoka ndani ya soko. Watu wachache wanatembea katika soko.

Soko lenye shughuli nyingi, lenye mwanga mkali wa jua. Mauzo ya mboga hasa majani mabichi yanafanyika. Wanawake wengi wako pale. Wakikaa kwenye viti vya mbao, wakiuza bidhaa zao. Kwa mbele, mtoto mdogo ameketi chini. Watu wengi wanashiriki biashara.

Watalii wako katika soko wazi ambalo limefunikwa na turubai ya bluu juu. Watu wengi wakiwemo wauzaji na wanunuzi wamekusanyika. Bidhaa mbalimbali kama vile shanga, vito, nguo na sanaa za mikono zimewekwa sakafuni na kwenye meza. Wanunuzi wanajadiliana na wauzaji.

Soko la wazi la wauzaji wa rejareja lenye bidhaa mbalimbali za kitamaduni na za sanaa. Katika sehemu ya mbele kuna ngoma tatu za kiafrika zilizobambwa kwa michoro zikiwa zimewekwa chini. Karibu nazo kuna runo la viatu vya ngozi ya vitambaa vilivyokujwa vizuri vikiwemo vitambaa vya rangi ya kanga au leso.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi, viatu vimetundikwa na kuwekwa kwenye meza. Miwani ya jua imepangwa nyuma, nyingine ndogo zinaonekana pembeni. Eneo hili lina shughuli nyingi sana.

Soko wazi la matunda na mboga lililojaa watu. Magunia ya tikitimaji, mamboga na vitu vingine yametapakaa chini. Wachuuzi wamekaa wakiuza bidhaa zao. Wanunuzi wanatembea katikati ya bidhaa wakichagua. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua.

Soko la mazao likiwa limejaa bidhaa. Trei za mayai zimewekwa juu ya rundo la magunia zikionyesha rangi tofauti. Mifuko mikubwa ya maharagwe na viazi imeonekana ikiwa na lebo za bei. Nyuma ndizi na matunda mengine yamepandwa vizuri .Ni taswira ya utajiri wa kilimo.

Soko la wazi lenye nguo nyingi zilizo rundikana na kuning'inia. Nguo za aina mbalimbali zinaonekana. Wachuuzi pamoja na wanunuzi wanatembea katika nguo wakitazama au kununua. Soko linaonekana kuwa lenye shughuli nyingi. Ni eneo la biashara za mitumba.

Soko la ghorofa mbili likiwa na shughuli nyingi, ya chini imejaa bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga zilizopangwa vizuri kwenye meza. Wafanyibiashara na wateja wanaonekana wakishughulika. Ghorofa ya juu inaonekana kuwa na nafasi ya wazi na watu wachache.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Vibanda vimejengwa kwa mbao na nguo za turubai. Imeshikilia mizigo mbali mbali kama, mikoba ya nguo. Mtu mmoja anaonekana akishona nguo kwenye mashine yake. Sakafu limejaa uchafu na takataka. Watu wengine wanatembea au amekaa wakifanya kazi zao.

Jengo jipya refu yenye rangi ya kijivu. Limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Madirisha mengi yanaonekana. Ukuta wa matofali umejengwa mbele. Nyuma ya ukuta kuna nyumba zenye paa kundu. Anga ni blue na safi.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi ya njano na kijivu. Madirisha mengi yameonekana na kuna balkoni za chuma zilizopambwa vizuri. Anga lina mawingu meupe, likionyesha hali ya hewa nzuri. Ni jengo la kisasa linalofaa kwa makazi. Hakuna watu wanaoonekana karibu.

Nyumba kubwa inayoonekana kua chini ya ujenzi au ukarabati. Dari yake ni ya vigae vya kahawia, na kuta zake ni za kijivu. Kuna ngazi imelalia ukuta wa mbele, likionyesha kazi inayoendelea. Mbele ya nyumba kuna rundo la mawe na nyasi. Baiskeli pia inaonekana karibu na lango la mbele.

Eneo wazi lenye nyasi kavu, kuna nguzo mbili za mbao mbele, mnara mrefu wa mawasiliano umejengwa upande wa kushoto. Nyumba ndogo zimejengwa nyuma, anga ni samawati na mawingu meupe yanaonekana, hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Jengo refu la gorofa likiwa na kuta za rangi na madirisha mengine yaliyo ngaa. Kwenye paa la jengo kuna antenna kadhaa na vifaa vingine. Anga ni ya kijivu ikionyesha ni huenda ni hali hewa lenye mawingu. Jengo hilo linaonekana kuwa makazi ya kisasa.

Bango la orodha ya ghorofa lenye kichwa Kose Heights linaonyesha sakafu mbalimbali kuanzia ghorofa ya chini hadi ghorofa ya saba. Kila sakafu ina namba za vyumba zilizoorodheshwa. Mabango yanasaidia watu kupata vyumba wanavyotafuta haraka. Rangi kuu ni nyeupe na nyekundu.

Nyumba kadhaa zilizo jengwa kisasa, zikiwa na mitindo ya tofauti ya usanifu. Nyumba iliyo mbele upande wa kulia, ina paa la kahawia lililopakwa vigae, na juu yake kuna paneli za jua, zinazoonekana wazi. Rangi ya kuta za nyumba ni kahawia hafifu na madirisha ni ya samawati.

Nyumba za kisasa zilizopangwa vizuri majengo yana rangi nyeupe na kijivu yakiwa na madirisha makubwa njia ya vigai imetandazwa mbele ya nyumba mimea ya kijani imepandwa kando ya njia karibu na majengo anga linaonekana kuwa wazi na jua kali ni makaazi ya kuvutia sana.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaitwa Bonaste heights kwa herufi kubwa. Limejengwa kwa matofali ya rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Madirisha yanaonekana.

Jengo jipya refu lenye rangi ya kijivu. Limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Madirisha mengi yanaonekana. Ukuta wa matofali umejengwa mbele. Nyuma ya ukuta kuna nyumba yenye paa nyekundu. Anga ni blue na safi. Eneo la mbele lina udongo. Ni mandhari ya ujenzi unaoendelea.

Sebule iliyo wazi ikiwa na sakafu ya mbao. Ukuta mmoja una kabati kubwa la kisasa lenye sehemu za glasi na marumaru nyeupe. Kuna nafasi katika kati kwa televisheni. Madirisha makubwa ya kioo yanafunguka kuelekea bustani yenye miti.

Majengo marefu, yaliyojengwa na kuta za matofali na saruji. Mawingu meupe yapo angani. Nyaya za umeme zinaonekana zikipita mbele. Upande wa juu kulia kuna miti. Inaonekana kama eneo la ujenzi au makazi. Linapendeza sana.

Majengo mawili marefu yaliopangwa kando ya barabara. La mbele lina rangi ya njano la pili likiwa ni refu zaidi lenye rangi nyeupe na madirisha ya samawati. Nyaya za umeme zinaonekana zikining'inia juu.

Jengo la ghorofa tatu linaloendelea kujengwa. Limekamilika kwa kiasi. Kuta za jengo zimejengwa kwa matofali ya saruji na baadhi ya sehemu zimepakwa rangi ya zambarau. Kwenye ghorofa ya juu kabisa, baadhi ya vifaa vya ujenzi vinavyoonekana kama vile nondo, ikionyesha kuwa ujenzi bado unaendelea.

Jeng la ghorofa lenye rangi nyekundu na kijivu linatengenezwa kwa matofali likiwa na madirisha mengi juu ya jengo, paa la bati linaonekana likionyesha limekamilika. Anga la samawati linaonyesha safi likionyesha hali ya hewa nzuri ni taswira ya maendeleo ya ujenzi.

Jengo la gorofa tatu liliojengwa kisasa likiwa na kuta za rangi ya kijivu na nyeupe pamoja na mapambo ya kuvutia. Gorofa ya chini ina lango kubwa la kijivu lenye nakshi za duara na dirisha refu lenye mapambo ya mistari. Kila gorofa ina balcony yenye matofali maridadi na nguzo zenye mapambo ya chuma.

Jengo la biashara la ghorofa tatu. Limepakwa rangi ya samawati na kijani kibichi. Ghorofa ya kwanza ina maduka kadhaa, ikiwemo tawi la Safaricom upande wa kushoto lenye alama kubwa ya kijani. Maduka mengine yana milango iliyofungwa. Kwenye ghorofa ya pili na ya tatu, kuna balconies pana yenye nguzo za buluu na madirisha makubwa, zikionyesha nafasi za ofisi au biashara.

Majengo marefu ya kisasa chini ya anga la samawati, lenye mawingu meupe. Barabara iliyopambwa vizuri inaelekea kwenye maegesho ya magari yaliyotengenezwa kwa vigae vya kijivu. Majengo yana rangi ya kijivu na madirisha meupe, yenye balkoni maridadi, bustani ndogo zenye mimea michanga zimepandwa kando ya barabara, zikiongeza uzuri.

Rafu nyingi zilizojazwa na bidhaa mbalimbali dukani. Maziwa ya chupa na ya paketi yamepangwa vizuri. Bidhaa nyingine za vyakula zinaonekana nyuma. Sakafu ni ya kahawia. Nafasi hiyo inaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali. Jokofu, baiskeli na fanicha zimepangwa vizuri. Kuna nguo na viatu vya nyumbani pia, rafu zimejaa bidhaa tofauti. Nuru inatoka juu. Duka linaonekana nadhifu. Wateja wanaweza kuchagua vitu vingi.

Duka kubwa la bidhaa lenye rafu ndefu zilizo jazwa bidhaa mbali mbali. Upande wa kushoto, zimejaa juisi, matunda, vinywaji na bidhaa zingine za kufungashwa. Baadhi ya bidhaa zinaonekana kuwa za chapa kama delmonte ama old rich .

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa. Bango kubwa lenye maneno fruit & vegetables linaonekana wazi. Zimepangwa vizuri kwenye masanduku ya mbao. Ndizi, karoti na nyanya zinaonekana kwa wingi. Sehemu hii ina mwanga wa kutosha.

Rafu kubwa iliyojaa bidhaa katika duka. Makopo mengi ya njano yamepangwa kwa usawa kwenye rafu yakionekana kuwa na maziwa pamoja na unga. Kila kopo lina maandishi deals kibao . Upande wa kulia, kuna chupa za ketchupu nyekundu.

Mlango wa duka kubwa la chakula la Chandarana FoodPlus ishara kubwa ya kijani kibichi yenye maandishi meupe inaonekana wazi juu. Ndani ya duka kuna wateja wachache wakitembea na kununua bidhaa pamoja na mboga na matunda yaliyopangwa vizuri. Yanaonekana kuwa safi na yamepangwa kwa unadhifu.

Mlango waduka kubwa la Carrefour. Bango kubwa la samawati na nyeupe linasema karibu Carrefour na bei nafuu. Magari mengi ya ununuzi yamepangwa kando tayari kwa matumizi. Wanunuzi wa chache wanaonekana wakiingia na kutoka. Wakionyesha shughuli za kawaida. Ni mandhari ya ununuzi.

Duka kubwa lenye rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali za vyakula, bidhaa za watoto kama vile celeriac zinaonekana wazi. Bei pia zimeandikwa kwenye rafu. Sakafu ni nyeupe na safi. Mtu mmoja anaonekana akitembea kwenye duka.

Duka kubwa la rejareja, sakafu ni ya vigae vyeupe. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu, wateja kadhaa na wafanyikazi wanaonekana wakitembea au wakifanya kazi. Mabango ya matangazo yenye bei tofauti yamening'inia kutoka dari. Katikati kuna mirundo ya bidhaa zilizowekwa kwenye paleti, inawakilisha mazingira ya kawaida.

Rafu nyingi zilizojaa bidhaa ndani ya duka kubwa. Kuna sabuni, vipodozi na vitu vingine vya usafi. Zingine zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Ishara kubwa wima imeandikwa Cleanshelf kwa herufi nyekundu na kijani. Sakafu ina vigae vyeupe. Ni sehemu ikionyesha wingi wa bidhaa.

Ndani ya duka kubwa la reja reja. Njia ndefu imejipanga kati ya rafu zenye bidhaa mbalimbali. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia wakichagua bidhaa. Taa ndefu za dari zinaangaza nafasi nzima. Mabango mekundu yenye bei na matangazo yametundikwa juu.

Eneo la kuuza mikate na vyakula vingine vitamu ndani ya duka kubwa. Kuna rafu ndefu ziliyojaa bidhaa mbali mbali ikiwemo mikate iliyo fungashwa, keki na keki nyingine zilizopangwa kwa uangalifu kwenye vibao za glasi. Juu ya vibao kuna picha kubwa ya matangazo ya vyakula tofauti.

Mfanyikazi wa kike akiwa amesimama nyuma ya kaunta ya malipo yenye rangi ya samawati na kijani kibichi, anaonekana kuwa katika duka. Kuna skrini ya kinga ya wazi mbele yake, ikiashiria hatua za usalama labda kutokana na janga la COVID-19. Nyuma yake, kuna stendi ya viatu yenye maandishi tyle shoes .

Duka la kisasa la vyakula linaonekana kuwa na muundo wa kipekee. Katika sehemu ya mbele kuna makapu makubwa yaliyojaa matunda mabichi kama vile embe na matunda mengine yenye rangi nyekundu. Nyuma kuna meza ndefu yenye bidhaa mbalimbali za kufungashwa na za rejareja kama viungo, karanga na pipi zikionyeshwa kwenye vyombo vya kioo.

Duka kubwa la bidhaa. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna vyakula na bidhaa za usafi. Rangi nyingi za funganisho zinaonekana. Nuru inatoka juu. Duka linaonekana nadhifu. Ni mandhari ya kawaida ya maduka makubwa. Wateja wanaweza kupata mahitaji yao hapo.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu nyingi zilizojazwa bidhaa, mwanaume mweusi amevaa shati jeupe na suruali nyeusi, amesimama karibu na rafu. Bidhaa mbalimbali kama vile sabuni, vitafunio na vifaa vingine zimepangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la Carrefour. Watu wengi wanatembea ndani na nje ya duka. Magari ya kubebea bidhaa yamepangwa kando. Bidhaa nyingi zimepangwa vizuri. Taa zinatoa mwanga mwingi. Inaonekana kuna shughuli nyingi. Ni duka maafuru sana hapa Nairobi.

Ndani ya duka kuu. Kuna jokofu ya kuonyesha bidhaa baridi upande wa kushoto iliyojaa vyakula vilivyogandishwa. Nyuma yake kuna rafu yenye vinywaji vingi. Katikati kuna jokofu ndefu ya Red Bull na stendi ya promo iliyojaa bidhaa. Dari ina taa ndefu ya florescent .

Duka kubwa la, quickmart, likiwa limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu na stendi za kuonyeshea. Katika sehemu ya mbele na kushoto kuna mirundo mikubwa ya mikate na bidhaa zingine zilizofunganishwa.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo biskuti na vitu vingine vya kula. Matangazo ya offer yanaonekana yametundikwa ukutani, yakionyesha bei na punguzo. Watu wachache wanatembea kwenye vichochoro vya duka wakifanya ununuzi.

Duka kubwa lenye rafu zilizojazwa bidhaa za plastiki kuna viombo vingi vya rangi mbali mbali kama mabakuli ndoo na masanduku watu wawili wanaonekana wakichagua bidhaa mmoja akiwa amevaa barakoa